Mama na mtoto wamesimama karibu na dirisha wakitabasamu huku wakionyesha meno yao kwa furaha. Kila mmoja ana mswaki mkononi wamevaa nguo nyepesi za ndani, na wanaonekana kuwa na muda wa pekee wa upendo na mawasiliano. Mtoto anamwangalia mama kwa makini, kana kwamba anaiga kila kitu anachokifanya. Mwanga wa asubuhi unaingia kupitia dirishani ukiongeza hali ya utulivu na ukaribu baina yao.

Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, tayari akiwa amefungua kinywa kwa matibabu. Daktari huyo amevaa mavazi maalumu ya kinga, anayetumia mashine ya kisasa, kuhakikisha huduma bora na salama kwa mteja wake.

Mikono ya watu waliopanda miche midogo ardhini yenye unyevunyevu, kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampemi za kijamii za upandaji wa miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Katika kituo cha afya, kinaonyesha mteja anayepokea huduma za kisasa, kama za kupima mapigo ya moyo, kupima joto la mwili, na kupima kiwango cha hewa iliyopo kwenye damu, kwa kutumia vifaa vya kisasa. Hii inaonesha miundo mbinu iliyoendelea katika sekta za afya.

Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa, aliyelala kitandani, akiwa amefungua kinywa, tayari kwa matibabu, daktari huyo amevalia mavazi maalumu ya kinga, na anatumia mashine ya kisasa, kuhakikisha huduma bora na salama, inapatikana kwa wakati.

Wataalamu wa afya wakiwa wamevalia sare zao, na vitambulisho huku wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama, wakipata picha ya pamoja mbele ya bango linaloandikwa "NYABANGENI OUTREACH".

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia sare zao, suruali ya bluu na shati ya bluu pamoja na koti jeupe na suruali ya bluu wakiwakilisha nesi na daktari, wakiwa wamekaa pamoja kwa furaha kuonyesha wapo tayari kupokea huduma, na kutoa huduma kwa wateja wanaokuja hospitalini hapo.

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa umakini, huku wakitumia mashine za kisasa na wakiwa wamevaa mavazi ya kijani, kwa ajili ya kujikinga, kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Mkutano maalumu wa wanawake na wazazi, mkutano huu hufanyika katika eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya wanawake wote kukutana. Sehemu hii, wanawake hawa hupewa maelekezo ya jinsi ya kulea watoto wao na kumudu hali zao kama wanawake. Wahudumu mbalimbali hupita kusikiliza na kuangalia ni wapi pakutilia mkazo katika wanawake hawa.

Mizizi, mimea, magome ya miti na mbegu hutumika kutengeneza dawa za mitishamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii za kiafrika.

Chupa ndogo isiyo na rangi yenye kifuniko cha rangi ya njano. Huku imeadnikwa maneno "umulavumba" ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea ya asilia kama ilivyo desturi yenye tabia ya asili ya afya.

Kopo lisilo na rangi likiwa na maandishi "umuravumba" juu yake, ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zinatokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwa tiba ya asili.

Chupa na vifungashio mbalimbali vya dawa za asili, ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii. Nyingi zinatokana na mimea asilia kama lilivyo desturi ya tiba kwa watu wa Afrika.

Mmea wa kijani unaostawi vizuri mashambani hutumika kutengeneza dawa za mitishamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii za kiafrika.

Mmea mdogo ,wa rangi ya kijani uliopandwa kwenye ndoo ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mubadala katika jamii. Zinatokana na mimea asilia kama ilivo desturi kwenye tiba za asili.

Mchanganyiko wa maji ya moto, tangawizi na limao, hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia asili, na salama katika mwili wa binadamu, hasa katika jamii za Afrika.